Sehemu ya jengo iliyowekewa mashine ya kutolea pesa, kwa nje kukiwa na pikipiki zenye kubebea mizigo ya aina mbalimbali na kwa pembeni kukiwa na mabomba ya kunawia mikono.

Chumba kidogo kilichowekewa mashine ya kuchukulia pesa, na kwa nje kukiwa na magari mawili ambayo yako katika maegesho pamoja na dereva pikipiki akisubiri wateja.

Sehemu ya kuuzia vinywaji vya aina mbalimbali ikiwa imewekewa mashelfu ukutani ambayo yamepangiliwa bidhaa hizo, pamoja na TV inayotoa huduma ya burudani na kwa nje yake kuna viti vikisubiri wateja .

Wateja mbalimbali wakiwa katika sehemu ya starehe yenye vinywaji aina tofauti tofauti wakifurahia huduma na wengine wakiwa wanavuta shisha katika eneo hilo lenye msongamano wa watu wengi.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari aina mbalimbali, ikiwa imewekewa meza na juu yake kompyuta mpakato, na pembeni kuna magari meusi yakisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari, ikiwa imepangwa aina moja ya mabasi madogo yajulikanayo kama kosta. Huku muuzaji na mteja wakitazama bidhaa hiyo.

Moja ya gari likiwa kwenye sehemu ya kuuzia bidhaa hizo ambalo liko wazi, na pembeni yake kukiwa na magari mengine yakisubiri wateja.

Sehemu ya nje iliyopangwa magari meusi matatu ya aina moja, na pembeni kukiwa na gari dogo ya kubebea mizigo mbalimbali, huku yakisubiri kuuzwa kwa wateja.

Chumba maalumu kinachotumika na kampuni ya hyundai, kuonyesha na kuuza magari madogo mapya ya kubebea mizigo kwa shughuli mbalimbali, za kiuchumi.

Mfanyabiashara wa magari akimkabidhi gari jeusi mteja wake, na kwa nyuma yao kukiwa na duka kubwa lenye magari kwa ndani yakisubiri wateja.

Duka kubwa linalojishulisha na uzaji wa magari aina ya hyundai ,likiwa limewekwa kuta za vioo na kwa ndani yake kukiwa kumepangiliwa magari ya aina mbalimbali huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya duka linalojihusisha na uuzaji wa magari, ikiwa imepamgwa aina tofauti tofauti za magari, huku yakisubiria kuuzwa na kutazamwa na wateja.

Sehemu ya duka linalojishunghulisha na uuzaji wa magari, ikiwa imepangwa magari meusi aina ya bmw yakisubiri kuuzwa kwa wateja.

Mfuko wenye mshikio uliotengenezwa vizuri kwa kitambaa chenye rangi nzuri na kikiwa na tundu juu, kinachotumika kukusanyia sadaka kwa waumini wa dini ya kikristo,

Sehemu ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, ambayo ina sehemu mbili: moja ya kuwekea maziwa na nyingine ya kuwekea pesa.

Mfanyabiashara wa duka aliyesimama pembezoni mwa mashine maalumu la kuuzia maziwa, ambayo ina sehemu mbili, ya kwanza ni kuwekea pesa, ya pili ya kukingia.

Mfanyabiashara wa bidhaa ya maziwa, akiwa ndani ya duka lake akiwahudumia kwa ukaribu wateja walio mzunguka. Na kwa nje kukiwa na mitungi ya kuhifadhia maziwa.

Mfanyabiashara wa maziwa aliyevalia vazi maalum akiwa amesimama mbele ya mashine inayotumika kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka la kuuzia mazima, ikiwa imewekwa mashine yakuuzia bidhaa hiyo yenye sehemu mbili, moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kukingia maziwa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa likiwa wazi, na mnunuzi wa bidhaa hiyo akiwa nje ya duka akiendelea kupatiwa huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa likiwa wazi, huku mfanyabiashara wa duka hilo akiwahudumia wateja walioko nje ya duka hilo. Na kwa nje yake kukiwa kumepambwa maputo ya rangi ya bluu na nyeupe.

Sehemu ya kibaraza cha duka palipowekwa mashine ya kuuzia maziwa, yenye sehemu mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku pakiwa katika hali ya uchafu.

Sehemu ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili moja ya kuwekea pesa, na nyingine ya kukingia maziwa.

Sehemu ya duka iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili. Moja ya kukingia, na nyingine ya kuwekea pesa. Na pembeni kwenye ukuta kuna shelfu zilizopangwa bidhaa za aina mbalimbali.

Sehemu ya chumba iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili: moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mteja akiwa anajihudumia.

Mfanyabishara wa maziwa akiwa amesimama na kushika mashine ya kuuzia bishaa hiyo yenye pande mbili moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kukingia maziwa .

Sehemu ya duka iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili. Moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka ikiwa imepangwa mafriji na ndani yake yana vinywaji vya aina mbalimbali na pembeni kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye sehemu mbili; moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kukingia maziwa.

Mfanyabiashara wa bidhaa ya maziwa akiwa amesimama kwenye mlango wa duka lake huku akisubiri wateja katika nyumba yenye vyumba vingi vya biashara .

Sehemu ya duka inalouza bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia, na nyingine ya kuwekea pesa; ikisubiri wateja.

sehemu ya duka iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia, na nyingine ya kuwekea pesa na pembeni kwenye ukuta kuna shefu zilizopangiliwa bidhaa za aina mbalimbali.

Sehemu ndogo ya duka, la kuuzia vifa vya kuhifadhia maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, ambayo iko tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya nje la duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za kuuzia maziwa. Iliyowekwa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia maziwa na nyingine kuwekea pesa. Ikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa wazi, huku mteja wa bidhaa hizo akisubiri huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Mfanyabiashara mwenye umri mkubwa, akimhudumia mteja wake bidhaa ya maziwa, wakiwa ndani ya duka lenye bidhaa tofautitofauti, zinazosubiri wateja.

Mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, ikiwa ndani ya duka linalouza bidhaa za aina tofauti tofauti, zikiwemo nafaka.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa likiwa wazi, na wateja wamesimama dirishani nje ya duka hilo, huku wakisubiri kuhudumiwa kutoka kwa muuzaji.

Sehemu ya duka linalouza vifaa vya kuhifadhia maziwa, ikiwa imepangwa mashine nne kubwa na ndogo zenye sehemu mbili. Moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kukingia maziwa, zikiwa tayari kwa kuuzwa.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa wazi huku mfanyabiashara wa duka hilo akiwa ndani akimhudumia mteja aliyekuja kununua bidhaa hizo.

Sehemu ya duka, iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa, ambayo ina sehemu mbili; moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kukingia maziwa. Na pembeni yake kukiwa na ndoo nyeupe iliyo juu ya stuli.

Mashine ya kuuzia maziwa ikiwa ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa vifaa vya kuuzia bidhaa hiyo, na pembeni yake kukiwa na vifaa vingine vya kutunzia maziwa tayari kwa kuuzwa.

Eneo dogo la duka linalojishungulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa imefungwa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; moja ya kukingia, na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri wateja.

Eneo la duka, linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa limewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili; moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kumiminia maziwa.

Sehemu ya duka linalouza vitu vya aina mbalimbali ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa tayari kwa kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka kwa nje panapouzwa bidhaa za maziwa iliyofungwa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande, mbili ya kukiingia na kuwekea pesa huku mteja akijihudumia.

Sehemu ya nje iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka linalojihusisha na uuzaji wa vifaa vya kutunzia maziwa, ikiwa imepangwa mashine za kuuzia bidhaa hiyo na katikati yake kukiwa na jokofu ndogo inayotumika kuhifadhia maziwa.

Duka la kuuzia maziwa likiwa limebandikwa picha za kuonyesha upatikanaji wa bidhaa hiyo, kwenye milango na ndani yake kukiwa na makabati yaliyopangwa bidhaa nyingine.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, ikiwa ndani ya duka lililosheheni bidhaa za aina mbalimbali zikiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia, na nyingine ya kuwekea pesa ikiwa tayari kwa kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili: moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku ikisubiri wateja wajihudumie.

Wanunuzi wa maziwa wakiwa nje ya duka linalouuza bidhaa hiyo, wakisubiri kuhudumiwa kila mmoja na chombo chake, ndani ya soko panapo uzwa bidhaa tofauti tofauti.

Mfanyabiashara aliyevalia vazi maalumu, akitumia mashine ya kuuzia maziwa iliyo na pande mbili. Moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kukingia. Pembeni yake kukiwa na mashine ya kuchemshia na kupoozea maji.

Mashine ya kuuzia maziwa iliyowekwa ndani ya chumba kidogo na ikiwa na sehemu mbili, moja ya kukingia maziwa na nyingine ya kuwekea pesa ili kurahisisha huduma hiyo.

Sehemu ya nje, iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa ambayo ina pande mbili, moja ya kukingia bidhaa hiyo na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mteja akiwa anajihudumia.

Mfanyabiashara anayejishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa akiwa ndani ya duka lake akiwahudumia wateja wanaonunua bidhaa hiyo na kwa nje kukiwa na kiti chenye rangi ya bluu kinachotumika kukaliwa na wateja.

Mfanyabiashara wa maziwa akiwa amesimama pembeni ya mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye sehemu mbili, moja ikiwa ni ya kuwekea pesa na nyingine ya kukingia maziwa.

Duka la kuuzia bidhaa ya maziwa likiwa limefunguliwa madirisha na kwa ndani kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Mashine yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, ikiwa ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali ambazo ni mayai, mikate, pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa.

Mfanyabiashara wa maziwa, akimhudumia mteja wake mbele ya mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, huku mteja akimfuatilia na kumsikiliza kwa makini.

Wanunuzi wa bidhaa zitokanazo na maziwa wakiwa wameegamia kabati lililosheheni bidhaa mbalimbali, huku wakisubiri kupatiwa huduma kutoka kwa muuzaji.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa wazi na muuzaji akiwa katika duka hilo. Akisubiri kumhudumia mteja na kwa nje kukiwa na chombo maalum cha kuhifadhia maziwa.

Sehemu ya nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa likiwa wazi huku wateja wengi wakiwa nje wakisubiri kuhudumiwa na muuzaji akiwa ndani ya duka hilo.

Mfanyabiashara akikinga maziwa kutoka kwenye mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, na pembeni yake kukiwa na mteja anayesoma na kufuatilia kwa makini, maelekezo kutoka kwenye kibao.

Chumba kidogo cha kuuzia bidhaa ya maziwa, kikiwa wazi na tayari kwa kuhudumia wateja, na kwa ndani yake ikiwemo mashine ya kuuzia bidhaa hiyo.

Sehemu ya duka iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kukingia maziwa ikiwa tayari kwa kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, ikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Chumba kidogo kilichowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku mashine hiyo ikisubiri kuhudumia wateja .

Mfanyabiashara wa duka lenye bidhaa mbalimbali, akipimia na kuchuja maziwa, kama moja ya bidhaa kwenye duka hilo, tayari kwa kumhudumia mteja wake.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa likiwa wazi na kwa ndani yake kukiwa na vikopo vyenye bidhaa mbalimbali huku mfanyabiashara wa bidhaa hizo akiwa ameketi kwa kusubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa, linalouza vitu vya aina tofautitofauti, likiwa limewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, ikiwa tayari kwa kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka iliyopangwa mashine za kuuzia maziwa zenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, zikisubiri wateja.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, likiwa wazi na tayari kwa ajili ya kusubiri wateja huku ndani yake kukiwa na mashine inayotumika kukingia maziwa na kuwekea pesa.

Sehemu ya nje ya duka linalouza maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye sehemu mbili ya kukiingia na nyingine ya kuwekea pesa .

Mfanyabiashara wa maziwa, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kuuzia maziwa, huku akiwahudumia wateja wake , ambao wako kwenye foleni.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa vifaa vya maziwa, ikiwa imewekewa mashine kubwa ya kuuzia maziwa, yenye sehemu mbili moja ya kumiminia maziwa na nyingine ya kuwekea pesa ikiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya nje iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa; ikiwa tayari kwa kuhudumia wateja.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa, zitokanazo na maziwa, likiwa limepangiliwa shelfu za ukutani, zenye bidhaa hizo, huku zikisubiri kununuliwa.

Mnunuzi wa bidhaa ya maziwa, akijihudumia kwenye mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye sehemu mbili; kulia ni kuwekea pesa, na kushoto ni kukingia maziwa.

Sehemu ya nje ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku mteja wa bidhaa hiyo akiwa anajihudumia .

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina mbalimbali; ikiwa imewekewa bango kubwa kwa nje, likionyesha upatikanaji wa bidhaa za maziwa, huku mteja akiwa amesimama nje ya duka hilo.

Duka dogo la kuuzia maziwa likiwa wazi na tayari kwa kuhudumia wateja, na ndani yake kukiwa na majokofu mawili ya kuhifadhia bidhaa hiyo ili isiharibike.

Wateja mbalimbali wa bidhaa ya maziwa wakiwa nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa hiyo. Wengine wakiwa wameshakwisha kuhudumiwa na wengine wakiwa bado wanasubiri huduma kutoka kwa muuzaji.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa likiwa wazi, huku wateja wakiwa nje ya duka hilo wakisubiri kuhudumiwa na pembeni yao kukiwa na jokofu lililopangiliwa bidhaa tofauti tofauti za maziwa zikisubiri kuuzwa.

Watu mbalimbali wakiwa katika eneo linalouza bidhaa za maziwa, huku wakishikilia vikombe vilivyojazwa bidhaa hiyo tayari kwa kunywea.

Duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa samani za majumbani na maofisini, likiwa limepangwa vitanda kwa ustadi mzuri. Na nyuma yake kukiwa na meza, makabati na viti vikiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali, zinazotumika majumbani na maofisini. Ikiwa imepangwa vitanda, makabati, makochi na viti. Huku vikisubiri wateja.

Duka kubwa na la kisasa, lenye mandhari nzuri na ya kuvutia, lililosheheni samani za aina mbalimbali ambazo ni, makochi, viti, na meza, zilizopangwa vizuri , na kwa kuvutia, kwaajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka linalojishunghulisha na uuzaji wa samani aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini ikiwa limepangiliwa vizuri makochi, meza ,kabati pamoja na mashefu yakisubiri kuuzwa .

Duka linalouza samani zinazotumika majumbani na maofisini likiwa limepangwa aina mbalimbali ya bidhaa hizo, ambazo ni makochi, meza, viti na vitanda tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali, ikiwa imepangwa meza ya kioo ya kulia chakula pamoja na viti vyake, tayari kwa kusubiri wateja.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali. Ikiwa imewekewa kitanda chenye pande mbili, juu na chini zote sehemu za kulalia. Huku kikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya nje iliyowekewa samani za aina tofauti tofauti ambazo ni makochi, meza, makabati, zilizowekwa taayri kwa kuuzwa katika duka linalo jishughulisha na uuzaji wa bidhaa hizo.

Sehemu ya nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa meza pamoja na stuli tayari kwa kuuzwa.

Sehemu kubwa ya duka linalouza samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa makabati, meza, viti pamoja na mapambo ya ukutani ambavyo viko tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya nje ya duka linalojishughulisha na uzaji wa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa makochi na mito yake pamoja na viti ambavyo viko tayari kwa kuuzwa.

Duka linalotumika kwa kuuza thamani mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini. Likiwa limepangiliwa vizuri bidhaa hizo ambazo ni makochi, meza, pamoja na shelfu za ukutani zikiwa tayari kwa kusubiri wateja.

Duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali likiwa limepangiliwa vizuri na kwa kuvutia bidhaa hizo ambazo ni makochi, viti, meza na vitandaa, huku wateja wakiwa ndani ya duka hilo wakiangalia na kununua bidhaa hizo.

Sehemu ya duka linalouza samani za aina tofautitofauti, zinazotumika majumbani na maofisini. Ikiwa imepangwa makabati na mito yake ambayo yako tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali, iliopangwa makochi ya rangi nyeupe pamoja na mito yenye kuvutia na kwa nyuma yake kukiwa na meza na viti ambavyo viko tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka, linalojishughulisha na wauzaji wa samani za majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa aina mbalimbali ya bidhaa hizo ambazo ni makochi, meza, kabati na shelfu zikisubiri wateja.

Sehemu ya kutengeneza samani za aina mbalimbali zinazotumika kwa matumizi ya maofisini na majumbani, iliyowekwa kitanda kilicho kamilika kikiwa tayari kwa ajili ya kukuzwa.

Sehemu ya duka linalojihusisha na uuzaji wa samani za majumbani, lililopangwa makochi yenye rangi mbalimbali pamoja na stuli, tayari kwa kusubiri wateja.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa vitanda vilivyopakwa rangi nyeupe tayari kwa kuuzwa.

Fundi seremala akiwa katika eneo la kazi, akitengeneza samani za aina mbalimbali kwa kutumia mbao, zinazotumika kwa matumizi ya majumbani na maofisini.

Sehemu kubwa ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali, zinazotumika majumbani na maofisini. Ikiwa imepangwa vizuri makochi, viti, vitanda pamoja na mito; tayari kwa kuuzwa.

Sehemu kubwa ya duka linalouza samani za aina mbalimbali zinazotumika maofisini pamoja na majumbani ikiwa imepangiliwa vizuri makochi meza viti ambavyo viko tayari kwa kununuliwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa makochi, meza, na viti vilivyo tayari kwa kuuzwa.

Chumba cha duka linalojishughulisha na uuzaji wa dhamani mbalimbali kikiwa kimepangiliwa kwa ustadi wa kuvutia bidhaa hizo ambazo ni makochi, meza, maua na kabati zikisubiri wateja.

Fundi seremala akitengeneza samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini, huku akiwa mwenye tabasamu katika eneo linalojihusisha na utengenezaji wa bidhaa hizo.

Sehemu ya duka linalouza samani aina mbalimbali, kama masofa, viti, na meza za kulia chakula, zikiwa zimepangiliwa vizuri kwa ustadi mkubwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya nje ambayo iko pembezoni mwa barabara iliyopangwa samani za majumbani aina ya makochi, yenye mito kwa juu yake huku yakisubiri kuuzwa.

Sehemu ya duka linayojishughulisha na uuzaji na utengenezaji wa samani, zinazotumika majumbani na maofisini, zikiwa zimepangwa shelfu, ambazo haziko katika mpangilio mzuri.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali, zimehifadhiwa vizuri katika mifuko na kufungwa zimepangwa katika shelfu. Mbegu hizi hununuliwa na kwenda kupandwa mashambani au majumbani kwa ajili ya uzalishaji wa maua.

Sehemu ya nje iliyopangiliwa makochi yenye rangi mbalimbali yakisubiri wateja, katika duka linalo jishughulisha na kuuza samani aina tofautitofauti zinazotumika maofisini na majumbani.

Duka linalojihusisha na wauzaji wa samani mbalimbali, ambalo zimepangiliwa vizuri bidhaa ambazo ni makochi, meza, viti, makabati pamoja na jokofu, zikiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya kuuzia samani za aina mbalimbali iliyoko pembezoni mwa barabara, ambayo imepangwa meza ya kulia chakula pamoja na viti, vikiwa tayari kwa kuuzwa.

Chumba kilichopambwa vizuri na kuvutia kikiwa na kitanda kilicho tandikwa kwa umaridadi mkubwa, pamoja na meza na viti, kikisubiri wateja katika eneo la hoteli.

Mfanyabiashara wa duka la kawaida, lenye bidhaa tofauti tofauti kama juisi, maji na unga akimhudumia kwa umakini mteja wake, huku wote wawili wakiwa wamevalia barakoa, ili kujikinga na magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya hewa.

Sehemu ya soko palipopangwa bidhaa za mashambani aina mbalimbali, ambazo ni: nyanya, nyanya chungu, karoti na mbogamboga; zikisubiri wateja ndani ya soko linalouza vitu vya aina mbalimbali.

Sehemu ya soko iliyo sheheni bidhaa za aina tofauti tofauti, na pembeni yake kukiwa kumepangwa bidhaa zingine, huku ndani ya soko hilo kukiwa hakuna hata mtu mmoja.

Mfanyabiashara wa matunda, akiwa amesimama katikati ya bidhaa anazouza, ambazo ni karoti na ndizi, huku akiwa ndani ya soko lililosheheni bidhaa mbalimbali.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa mapambo ya ukutani, likiwa limesheheni aina mbalimbali za bidhaa hizo huku wateja wakiendelea kuchagua na kununua ndani ya duka hilo.

Mfanyabiashara aliyevalia kibaraghashia na kanzu ya kijani, akiwapa maelekezo wateja wake juu ya bidhaa za matunda anazouza, huku wakiwa ndani ya soko.

Wafanyabiashara wa mazao ya shambani ambayo ni: nyanya, parachichi, ndizi, kabichi na vitunguu; wakiwa eneo la soko wakiwahudumia wateja. Huku wengine wakiendelea na shughuli za kuosha na kupanga bidhaa hizo.

Sehemu ya kununulia vitu vya aina tofauti tofauti, iliyopangiliwa maduka mbalimbali yenye bidhaa nyingi, ikiwa na msongamano mkubwa wa watu wanaopita kuangalia na kununua bidhaa hizo.

Mfanyabiashara wa mbogamboga akiwa ameketi na mwenye tabasamu, akisubiri wateja ili wanunue bidhaa zake, ambazo ni nyanya, nyanya chungu, hoho pamoja na karoti; ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina mbalimbali.

Mfanyabiashara wa matunda na mbogamboga, akiwa ameketi chini akisoma gazeti, huku akisubiri wateja ndani ya soko linalouza vitu mbalimbali.

Mfanyabiashara wa matunda aina ya ndizi, embe, mapasheni na mananasi, akipanga vizuri matunda hayo tayari kwa kuuza huku akiwa ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina mbalimbali.

Mfanyabiashara wa matunda akimuhudumia mteja wake bidhaa aina ya bamia huku wakiwa ndani ya soko lililosheheni bidhaa mbalimbali zinazotumika majumbani.

Duka linalojishughulisha na uuzwaji wa urembo na mapambo ya asili, likiwa limepangiliwa vizuri kwa kuvutia bidhaa hizo, huku zikisubiri wateja wa kununua.

Sehemu ya duka palipo simamishwa mazuria marefu na mengine madogo yakiwa chini yenye rangi za kuvutia. Huku yakisubiri kununuliwa na wateja .

Mfanyabiashara wa matunda ambayo ni matikiti, matufaa, machungwa, na ndizi, akiwahudumia wateja wake wanaonunua bidhaa hizo katika eneo dogo la soko.

Mfanyabiashara wa genge akipanga bidhaa aina ya matunda na mbogamboga ambazo ni: nyanya, vitunguu maji, vitunguu swaumu, limao, hoho, ndizi na pilipili; akiviandaa tayari kwa kuuzwa.

Wafanyabiashara wengi wa zao la nyanya, wakiwa wameketi chini, na wengine wakiendelea kupanga zao hilo, tayari kwa kuuza ndani ya soko panapouuzwa vitu vya aina mbalimbali.

Mfanyabiashara wa matunda akiwa ameshikilia machungwa, ambayo ni kati ya bidhaa anazoziuza, alizozipangilia vizuri akiwa ndani ya soko.

Mfanyabiashara akiwa ndani ya duka lake lililosheheni aina mbalimbali ya bidhaa, kama mahindi, mchele, maharage akimhudumia na kumsikiliza kwa makini mteja wake.

Mfanyabiashara wa bidhaa za mabegi aina ya mikoba, akiwa kwenye sehemu ya duka alipopanga bidhaa hizo, huku wateja wakiendelea kutazama na kununua.

Mfanyabiashara akiwa ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofauti tofauti, huku akipanga kwenye ndoo kubwa bidhaa aina ya viazi mbatata tayari kwa kuuzwa.

Mfanyabiashara wa mbogamboga akiwa ameketi katika eneo alipopanga bidhaa zake anazouza ambazo ni nyanya, vitunguu na kabichi, ndani ya soko panapouzwa vitu vya aina tofautitofauti.

Mfanyabiashara aliyevalia kofia maalumu ya kujikinga na jua, akimhudumia mteja wake moja ya bidhaa anazouza, ndani ya soko linalouza vitu vingi kama mbogamboga na matunda.

Sehemu ya soko iliyopangwa mazao ya mashambani ambayo ni nyanya, vitunguu maji, hoho pamoja na viazi mbatata vikiwa tayari kwa kuuzwa ndani ya soko hilo.

Mfanyabiashara aliyeketi chini, akiwauhudumia wateja wake moja ya bidhaa anazouza, ndani ya soko kubwa lenye wafanyabiashara wengi ambao wanauza vitu tofauti tofauti.

Sehemu ya soko iliyopangwa bidhaa za matunda aina mbalimbali, ambazo ni maembe, ndizi na karoti, yakisubiri kununuliwa. Huku mfanyabiashara akimhudumia mteja ndani ya soko.

Sehemu iliyofungwa mashine na ardhi ya kuweka na kutoa pesa inayotoa huduma za m pesa inayosaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Jengo kubwa la ghorofa lenyewe rushani nyingi likiwa linaendelea kujengwa kwa usaidizi wa mashine maalum ya kunyanyulea vitu vizito kwenye jengo hilo, ambalo litatumika kwa makazi ya watu.

Sehemu ya maduka makubwa iliyowekewa milango na makabati ya vioo yaliyopangwa bidhaa mbalimbali ambazo ni viatu pamoja na vipodozi na zingine zikiwa kwa nje ya maduka hayo tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa makabati ya wazi ya chuma, ndani yake kukiwa kumepangwa bidhaa mbalimbali ambazo ni viatu, na nguo pamoja na kofia za jua. Pembeni yake kukiwa na midoli iliyovalishwa nguo zikiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka, iliyowekewa makabati ya wazi ambayo yamepangiliwa nguo za aina tofauti tofauti, katika mpangilio wa kuvutia. Zikiwa ni mashati na suruali, tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa iliyopangwa viatu vya kiume, na pembeni yake kukiwa na maboksi meusi yenye viatu vingine juu yake, huku vikisubiri kuuzwa kwa wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa vyuma maalumu, vilivyotundikiwa bidhaa aina ya mabegi madogo ya mgongoni, pamoja na makoti yakiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa makabati ya chuma yenye uwazi, yaliyoning'inizwa makoti ya kiume. Kwa mbele yake kukiwa na makabati mengine yaliyowekewa bidhaa mbalimbali zilizo tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa za aina mbalimbali, ikiwa imefungwa vyuma maalumu vya kuning'inizia nguo ambazo ni mashati, huku yakisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa vyuma maalumu vya kutundikia nguo, vikiwa vimepangiliwa vizuri. Na kwa juu yake kuna kibao kikionyesha chumba cha kujaribishia nguo.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imepangwa samani za ina mbalimbali, ambazo ni viti na meza, na huku wateja wakiendelea kutazama bidhaa hizo na kununua.

Duka kubwa linalouza bidhaa tofautitofauti likiwa limefungwa chuma za kuning'inizia bidhaa ambazo ni nguo, mikoba; na kwa juu kukiwa na midoli iliyovalishwa nguo tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa yenye kabati la wazi, iliyopangwa nguo kwa chini na kwa juu yake kukiwa na midoli yenye rangi mbalimbali inayotumika kwa mapambo ya nyumba na watoto kuchezea.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa makabati ya chuma yenye uwazi, na kwa ndani yake yakiwa yamepangwa matunda aina mbalimbali, na mteja akiwa amesimama akichagua na kutazama bidhaa hizo.

Eneo la duka kubwa, lililowekewa makabati ya chuma yenye uwazi, yaliyopangiliwa bidhaa tofauti tofauti, ambazo ni nguo na taulo za kuvalishia watoto huku zikisubiri kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa makabati ya wazi, ikiwa imepangwa mafuta ya aina tofautitofauti, huku kwa juu yake kukiwa na mabango yanayoonyesha sehemu panapopatikana bidhaa za kike.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa makabati ya chuma yenye uwazi, ambayo ndani yake kumepangiliwa biskuti za aina mbalimbali zikiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ndogo ya duka kubwa likiwa na makabati yaliyopangwa vyombo vya plastiki, vikiwa kwenye rangi mbalimbali za kuvutia na wateja wakichagua bidhaa hizo kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa makabati ya wazi, ambayo ndani yake imepangwa bidhaa za aina tofauti tofauti zikisubiri kununuliwa ndani ya duka hilo.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekwa makabati ya wazi, ndani yake kukiwa kumepangwa vinywaji vya aina mbalimbali kwa mtiririko mzuri, vikiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa lililowekewa makabati ya wazi yakiwa yamepangiliwa kwa ustadi mzuri, na ndani yake kuna bidhaa aina ya sabuni tofautitofauti zikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa shelfu za chuma zilizo wazi, ambazo zimepangiliwa vizuri vyombo aina ya plastiki, huku wateja wakitazama na kununua bidhaa hizo.

Eneo la duka kubwa lililowekewa makabati makubwa yenye uwazi ambayo yamepangiliwa bidhaa za aina tofauti tofauti huku mteja akiwa anachagua na kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa lililowekewa makabati ya wazi yaliyopangwa bidhaa mbalimbali ambazo ni viatu vyenye punguzo la bei na wateja wakizungukazunguka ili kutazama na kununua bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa makabati ya mbao, yenye uwazi na kwa ndani yake yakiwa yamepangwa bidhaa za ngano ambazo ni mikate na unga, tayari kwa kununuliwa.